Watu ambao wengi wao ni wanawake waliomo ndani ya hema na kuvalia mavazi ya kimasai wanaofurahia mwenzao anayeshona kitambaa ikiwa ni sehemu ya mafunzo kwa vitendo katika elimu ya watu wazima , anatumia cherehani yenye kichwa cheupe huku pembeni kukiwa na burungutu za nyuzi kubwa tatu na mashine yake inayotumika kwenye maswala ya ushonaji .

Wanafunzi walio wanawake na wanaume wapo darasani wakijifunza, ikiwa ni elimu ya watu wazima. Mwalimu wao amesimama mbele kabisa akikagua na kusemezana na wanawake watatu waliokaa kwenye dawati la kwanza. Kupata elimu ni haki ya wote lakini elimu bora inahitaji mikakati madhubuti ili ujuzi unaopatikana uwasaidie wahitimu katika mazingira yao ya kila siku.

Wanawake na wanaume waliovaa barakoa wako kwenye chumba cha darasa wakifuatilia kwa ukaribu kinacho fundishwa, wamekaa katiaka viti vyenye rangi nyekundu wakitumia meza za mbao zilizoko mbele ya kila mmoja wao. Elimu kwa watu wazima ni muhimu kwa maendeleo katika jamii kwa sababu inatoa nafasi ya kuachilia ujuzi unaosaidia katika mambo mbalimbali.

Elimu ya watu wazima kwenye maeneo ya vijijini, husaidia wengi waweze kufikiwa na kusoma. Mkakati madhubuti unapaswa kuwekwa na kusimamiwa, ili jambo hilo liweze kutekelezeka kirahisi. Iko haja ya kuhakikisha utolewaji wake ni nafuu, ili kila mmoja aipate hasa kwa wale waliyoikosa.

Mazingira nadhifu ya shule ya chekechea yanavutia sana. Kuna bembea zenye rangi mbalimbali, huku kukiwa na wanafunzi wanaofurahia wakati wao wa michezo. Udogo wa watoto wanaosoma katika shule hizi, unawafanya walimu kuwa makini nao muda wote na kuwaangalia kwa karibu katika kila wanachokifanya.

Eneo la michezo linalotumika na watoto wa shule ya awali lina mabembea yanayotumika kama sehemu ya mafunzo kwao. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa michezo kwa wanafunzi ina mchango mkubwa katika maendeleo ya kiakili, kimwili, kijamii na kihisia. Chekechea ni mahali pakumjenga mtoto.

Shule ya msingi yenye ghorofa mbili imepakwa rangi nyeupe, na inawekewa milango, nguzo pamoja na machuma ya kijani hasa sehemu ya juu, ili kuwakinga wanafunzi na hatari za kuanguka. Majengo yamezungukwa na miti na maua yaliyopandwa yanayosaidia kuleta hewa safi, njia zinazotumika kupitia zimejengwa kwa zege na viukuta vifupi vifupi.

Ukurusa wa kitabu cha mwanafunzi kinachotumika kama marejeo kwa shule za msingi kimechorwa watu wawili walioshikilia vitabu ili kuonyesha matumizi ya wingi na umoja wa vitu. Yuko babu na mtoto walioshika shika kitabu kimoja upande mmoja na vitabu viwili upande mwigine.

Mafaili yamepangwa kwa kubebana juu ya kabati refu lililoko ndani ya ofisi za walimu wa shule ya msingi. Kuna lenye rangi ya samawi, nyeusi, nyeupe, kijani na nyekundu. Mitihani pamoja na taarifa muhimu za wanafunzi huwekwa humo, ili kutunza kumbukumbu kwa matumizi ya baadaye.

Vitabu vya marejeleo kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi, vikiwa vimepangwa juu ya dawati lenye rangi nyeupe. Ni vitabu vya hadithi vilivyo katika lugha ya kiswahili, na vimechanganyika na rangi mbalimbali ikiwemo: nyekundu, buluu, njano, na zambarau. Huku juu yake kukiwa na begi jeusi.

Ukuta wa darasa wenye rangi ya maziwa, umebandikwa vijikaratasi vidogo vilivyo vyembamba, vilivyoandikwa siku saba za wiki, huku kila kimoja kikibeba siku yake. Hii ni njia bora na ya haraka wanayoitumia walimu wa shule za msingi, ili kurahisisha uelewa wa wanafunzi hasa wale wanaoanza kujifunza.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyejifunga ushungi kichwani na kuvaa baibui jeusi anafundisha somo la kiingereza huku wakiwaandikia wanafunzi ubaoni. Uelewa wa wanafunzi katika ngazi hii ya elimu mara nyingi unakuwa rahisi endapo njia mbalimbali za kufundishia zitatumika, mathalani kuchora maumbo au picha na kuwaletea mfano wa kitu halisi kilichotengenezwa .

Wasimamizi wa mitihani maalumu ya kitaifa ya kumaliza elimu ya sekondari wako darasani wakikabidhiwa mifuko yenye mitihani na kuikagua ili kuhakikisha kama iko salama. Wanafunzi waliojiandaa kufanya mitihani hiyo wametulia kwa umakini katika viti vyao, wakisubiri muda wa kuanza.

Walimu wawili wakike na wakiume wako ofisini wakishauriana juu ya jambo muhimu linalowalenga wanafunzi wao wa sekondari. Umoja na ushirikiano wa wafundishaji mashuleni, husaidia kuleta uwiano mzuri baina ya weledi walionao na aina ya wahitimu wanaopatikana.

Chumba kinachotumika kama bweni la kulala wanafunzi wa shule ya sekondari, kina vitanda vitatu vya juu na chini vinavyowawezesha watu sita kukaa kwa pamoja. Kuna kiti cha mbao pamoja na meza vilivyowekwa ili mahali pakujisomea papatikane. Yako pia mapazia yanayofanana yaliyotundikwa kwenye madirisha.

Maabara ya kisasa katika shule ya sekondari imepangwa vizuri kwa meza zenye rangi nyeupe na bluu ambazo zimefungwa mabomba ya maji kwa ajili ya matumizi ya masomo kivitendo, vifaa na miundombinu bora katika mazingira ya kujifunza huwasaidia walimu katika kuelewesha na wanafunzi kuelewa.

Mwalimu katika shule ya sekondari, anafundisha darasani kuhusiana na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula katika mwili wa binadamu. Ametumia mbinu itakayo rahisisha uelewa kwa wanafunzi, na kutengeneza mfano wa kile anachokifundisha. Ubunifu wake ni wa hali ya juu.

Maabara zinazopatikana katika shule za sekondari zinazowasaidia wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Nadharia ni nzuri lakini vitendo vinamleta mtu karibu zaidi na uhalisia. Ujasiri wa mwanafunzi kukabiliana na mazingira yake mara tu baada ya masomo, unatokana na uzoefu alioupata akiwa shuleni alikoongeza ujuzi hasa kwa vitendo.

Wahitimu wa kiume wa elimu ya sekondari waliovaa sare za shule, wamekaa darasani kwa utulivu wakingoja kupewa mitihani yao ya mwisho ili kupimwa ikiwa wamefunzwa na wakafunzika. Mifuko maalumu ya mitihani hiyo iliyofungwa vizuri kwa sababu za kiusalama bado iko kwenye meza mbili zilizoko mbele. Vilevile wako wasimamizi na walinzi wanaoendelea kuelekeza juu ya mambo kadhaa.

Wanafunzi wawili wa kiume wa chuo, wako kwenye darasa wakitumia kwa umakini kompyuta zilizopo ili kujifunza. Viti walivyokalia vimeunganishwa moja kwa moja na kipande kidogo chembamba cha mbao kinachotumika kama meza, huku mbele yao kukiwa na dirisha kubwa la kioo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako katika ukumbi mkubwa wa darasa wakifanya mitihani kwa ajili ya kupimwa katika kile walichojifunza, wamekaa kwa utulivu kimpangilio maalum wakipeana nafasi katika mistari kila mmoja ameinamia karatasi yake akipambana kukamilisha maswali yote .

Wanafunzi wakubwa wa kike na wa kiume wamekaa na kusimama kwenye vimbweta vilivyopo katika mazingira ya chuoni kwao, wakiwa wameshikilia madaftari na wawili wakipakatia kompyuta mpakato wanayoitumia kwa ajili ya kufanya majadiliano yahusuyo masomo, nyuma yao kuna jengo lenye madirisha ya vioo pamoja na maua mafupi yaliyofanya uzio na kukatwa vizuri.

Ukumbi mmoja mkubwa katika chuo, unatumika na wanafunzi kujisomea katika muda wao wa ziada baada ya kutoka madarasani. Ziko nguzo kadhaa nyeupe zilizoshikilia jengo na kuna viti vingi vyeusi vilivyowekwa karibu na meza kila kimoja, vilivyo kwenye mpangilio wa safu ndefu. Ndani kuna watu ambao wana kompyuta, vitabu, madaftari pamoja na makaratasi wanayoyatumia kujifunzia.

Mkufunzi wa chuo kikuu amesimama mbele ya darasa lenye wanafunzi waliokaa akiwafundisha, anatumia projekta inayotoa taarifa kutoka kwenye kompyuta na kuzionesha kupitia ubao maalumu ulioko ukutani, chumba kina viti na meza, taa zinazowaka pamoja na dirisha la kioo.

Mhadhili wa chuo kikuu yuko darasani akiweka msisitizo wa kile anachofundisha, anatumia vifaa vya kisasa ikiwemo kompyuta na projekta, wanafunzi wakike na wakiume wamekaa kwenye viti wakimsikiliza kwa makini.

Watu watatu wanaosoma chuo kikuu wako kwenye moja ya chumba wanachoishi katika bweni la wasichana au wanawake. Kuna kitanda ambacho kimetengenezwa kwa kuunganisha vitanda viwili kwa pamoja, huku kimoja kikiwa juu na kingine kiko chini. Wawili kati ya wanafunzi hao wako vitandani mwao, wakiwa wameshika simu za mkononi, huku mmoja akichuchumaa kuchukua kitu kutoka kwenye kabati la ukutani lililopo humo.

Wanafunzi wa kike waliovalia sare wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu anayewaelekeza jambo kuhusiana na matumizi ya bidhaa mbalimbali za vipodozi. Mkufunzi amesimama mbele ya darasa na amevalia koti refu jeupe linalomtambulisha kama mtaalam wa maswala ya urembo. Ongezeko la upanuaji aina hiyo wa elimu husaidia vijana wengi kukabiliana na changamoto za ajira.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako darasani na mwalimu wao anayetumia projekta kufundisha, amesimama mbele. Wamekaa katika viti vya mbao na chuma, vilivyounganishwa na kimeza kidogo ili mwanafunzi apatee mahali pa kuandikia na kuwekea vifaa vya kujifunzia. Chumba kina dirisha lililopanda juu kidogo pamoja na mlango vyote vikiwa na rangi ya bluu.

Ukumbi mkubwa unaotumiwa kama darasa kwa ajili ya elimu ya chuo kikuu, umejazwa kwa wanafunzi wengi, mbele yao kuna mwalimu wa kiume anayewafundisha, huku wakiwa wanafuatilia kwa umakini kupitia vijitabu walivyovifika sehemu hii ya ndani na viti vyekundu vilivyokaa kwa kupishana pamoja na sakafu maridadi ya mjua.

Wanafunzi wanaopata mafunzo ya ufundi stadi katika moja ya vyuo, wamevaa barakoa, fulana na suruali, kila mmoja na rangi zake. Wamesimama karibu na mtambo wa mfumo wa umeme waliofanikiwa kuutengeneza, ikiwa ni sehemu ya mazoezi kwa vitendo. Nyuma yao kuna eneo kubwa la wazi ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vichache.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani wakijifunza kwa vitendo, kuna mwanamke aliyesuka rasta pamoja na mwanaume ambao wamevalia makoti ya sare wakifungua kifaa cha kielektroniki ili wapate ujuzi zaidi, kuna begi na vifaa vingine vilivyowekwa juu ya meza wanayoitumia .

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa wamevalia sare zao, wakifanya mtihani wa kujipima, yupo msimamizi mmoja aliyevaa nguo yenye rangi ya tofauti, akiwa anamuelekeza mmoja wao juu ya jambo fulani; kuhitimu kwa elimu hii ni chachu kwao ili wakatendee kazi yale waliyojifunza.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi na walimu wao, waliovalia nguo maalumu, wako kwenye karakana wakielekezwa kwa vitendo, jinsi sehemu tofauti za motokaa zinavyofanya kazi, baada ya vifaa vimeng'olewa kabisa, kutoka kwenye motokaa hii, vingine vimewekwa chini, na milango ya mbele imelazwa juu ya visimamishio vya chuma.

Wanafunzi wa mafunzo ya kompyuta, wako darasani wakipokea maelekezo kutoka kwa mwalimu wao aliyevaa koti la kijani. Wamekalia viti vya mbao vilivyoshikiliwa na chuma huku mbele yao kukiwa na meza, pembeni kuna ubao maalumu wenye rangi nyeupe.

Wafundi stadi wako kwenye mafunzo ya vitendo ya kile walichojifunza, wapo kwenye chumba mmoja wapo kinachotumika kwenye masomo ya kimpyuta, huku wakizungukwa na mitambo mengine ya umeme. Elimu hii imekuwa ikihitajika kwa ukubwa kwa sasa kwasababu ya changamoto ya ajira zinazoendelea

Wanafunzi wa kike katika mojawapo ya vyuo vya ufundi stadi, wamevalia mavazi maalumu na miwani ya kujikinga macho, wakijifunza kwa vitendo ndani ya chumba kinachotumika kama karakana. Mmoja wao ameshikilia kifaa cha chuma ambacho kinatumika kuchomelea, akichomelea chuma kingine huku wenzake wakimtazama. Ni muhimu kutoa elimu za aina mbalimbali kwa watu wote bila kujali jinsia, ili vijana wengi waweze kijikomboa kiuchumi.

Wanafunzi wanaume wa chuo cha ufundi, wamekaa darasani wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza simu. Ujuzi wanaoupata kutokea hapo, unawasaidia kuweza kujitegemea katika shughuli za kujipatia kipato.

Wanaume wawili wameiinamia meza iliyo na kifaa cha kielektroniki wanachokitengeneza, ikiwa ni sehemu ya mafunzo kwa vitendo, mazingira waliopo ni ya chumba chenye viti, meza na mitambo tofauti inayotumia umeme.